Hapa ni kando ya barabara na nguzo ya umeme na waya zinazoonekana hapo. Ndani kuna chuma kilichoshikilia tanki jeusi. Mbali kabisa kuna gari linaonekana kupiga kona.

Hawa ni wafanyakazi wakiwa kazini, mmoja akiwa juu ya ngazi ya rangi ya machungwa iliyo simama kwenye minguzo ya mbao. Wengine wamesimama chini wakiwa na vifaa vya usalama, wamevaa sare za bluu zenye mistari ya kung'aa. Kando kuna ukuta wa mawe, mchaka vya kijani mitiari ya maji pembeni mwenye barabara ya mawe, miti mirefu yenye majani na maua ya kawaridi yanaonekana nyuma.

Hii ni stesheni ya umeme yenye miundo ya chuma iliyo simama wima yenye mawaya zinazoungana angani. Mitambo ya umeme imesimikwa kwa wingi madhubuti ikilindwa na vifaa vya kisasa. Mazingira yake ni wazi na yenye milima mbali.

Hii ni sehemu ya jiji iliyo na jengo la ghorofa lenye kuta za matofali nyekundu mbele kunanyuzo kadhaa za umeme ambazo imeunganishwa kwa waya mbalimbali na transformer ya umeme iliyowekwa juu, chini kuna barabara ya lami na eneo la vichaka vidogo, kuna miti midogo na mimea ya mapambo kando kando ya uzio wa jengo.

Hii ni sehemu ya barabara ambayo ina nguzo za stima, ngazi inaonekana kuwa hapo. Kuna bango lenye matangazo tofauti. Magari matatu yanapita. Nyuma kabisa kuna miti mirefu. Anga inaonekana kuwa ni wa jua.

Hili ni lori la rangi ya buluu na nyeupe linalotumia kreni kufikia juu ya mti. Wafanyikazi wawili walioko kwenye kibanda kilichowekwa juu ya kreni wakifanya kazi karibu na waya za umeme. Mazingira yana miti mingi ya kijani kibichi, maua ya waridi na kichaka kilichokatwa.

Hili ni bwawa lenye maji yanayoporomoka kwa nguvu chini ya daraja la mbao na chuma. Mazingira yana miti mirefu na anga la buluu lenye mawingu machache. Maji yana rangi ya kahawia na kuna mawe madogo kwenye mto. Sehemu ya daraja inaatufsi ya chuma nyeupe na kuna mimea kando.

Hii ni sanamu ya mtu wima akiwa na fimbo mkononi juu ya msingi wa jiwe. Nyuma yake kuna jengo refu yenye maandishi, miti michache iko pembeni. Barabara inaitwa, Kimathi Street, kulingana na alama. Watu wengi wako mbali na wamiliki wa magari.

Huyu ni mwanamke akiketi kwenye benchi mazingira ya kijani kibichi. Amevaa kanzu viatu vya rangi. Kando yake kuna begi na chupa ya maji. Meza ina funikwa na leso la rangi tofauti.

Hawa ni wanafunzi wanne ,waliovaa sare za buluu wakiwa kwenye darasa wakiangalia kompyuta .Skrini inaonyesha mawasiliano ya maandishi na picha za tabasamu .Chumba kina meza, kiti na maandishi kwenye ukuta. Mwalimu mmoja anaonekana mbali akiwa amesimama.

Huu ni msongamano mdogo wa magari mbali mbali yakipita chini ya jaraja. Pembeni kuna eneo ndogo la mchanga na nyasi. Upande wa kulia ni mabati refu ya kukinga na miti michache yanaonekana. Upande wa nyuma mabango yanaonekana kwa mbali.

Hili ni eneo lenye nyumba za bati zilizochakaa karibu na mto wenye chafu. Watu wawili wamesimama kwenye mlima wa takataka uliojaa plastiki na majani. Waya za umeme zinaonekana juu ya majengo yaliyoharibika.

Hili ni jengo la Kenya National Archives , lililoko katikati ya jiji la Nairobi, Kenya. Mbele, kuna sanamu kubwa ya Tom Mboya, aliyesimama juu ya mwamba. Kuna maua, na mapambo ya bustani, watu mbalimbali wanaonekana wakitembea wakisimama karibu na eneo hili. Ni wakati wa mchana, maanake jua linaonekana.

Huu ni ukuta umechorwa picha ya mtu mwenye uso wa matumaini akitazama mbele. Rangi tofauti zimepangwa kwa ustadi nyuma yake ikionyesha umaridadi wa kisanii. Gari la fedha limeegeshwa mbele pembeni lake likiwa na jingine jeusi.

Hawa ni wanaume wawili wakipanda miti katika eneo la nyika yenye maji ya kijani. Wamevaa barakoa za uso wakifanya kazi kwa umakini. Nyuma yao kuna watu wengi wakiwa wamesimama wakipanda miti pia. Eneo hilo lina udongo ya kahawia na mimea michache ikizunguka.

Huyu ni mwanamke anatembea, amevaa blausi nyeupe na sketi ya miraba ya kijani na buluu, akibeba mfuko wa plastiki wa kijani. Nyuma kuna banda la bati yenye kutu sakafu imetapaka takataka nyingi kama karatasi na mabaki tofauti. Mimea michache kijani imeota pembezoni mwa taka hizo, mazingira yanaonekana duni na machafu.

Haya ni majengo mabati yaliyozingiriwa na maji ya rangi ya tope na inaonekana kuchakaa na kuharibiwa na mafuriko. Nyuma kuna jengo la ghorofa, moja la mawe yenye madirisha mengi. Mandhari ya nyuma inaonyesha makaazi yenye nyumba nyingi za kifukara zilizojengwa kwa kujaa. Baadhi ya watu wamesimama pembezoni mwa kijito, huku taka zikionekana kuzunguka maeneo mbali mbali.

Hili ni kundi la wanafunzi pamoja na mwalimu wao, wakishiriki shughuli ya upandaji miti. Mwalimu aliyevaa koti jeupe, anashikilia mche tayari kuupanda ardhini. Watoto wamevaa sare za shule na wamesimama kwa makundi, wakitazama kwa makini, hatua hiyo muhimu ya kuhifadhi mazingira.

Haya ni mandhari tulivu, bwawa lenye maji imetulia. Majengo marefu nyuma, miti mirefu ya mitende, anga safi lenye mawingu meupe. Majani ta kijani, mandhari ya kijiji la kisasa. Jua linang'ara, maumbile mazuri, mazingira ya kuvutia.

Huu ni kifaru mwenye upinde wa kitamba rangi tofauti kichwani. Inaonekana alikua anafanyiwa upasuaji kwa sababu ya zana zilizochomekwa juu ya sikio lake. Nyuma yake, watu waliovaa sare za kijani na kijeshi wanakimbia, baadhi wakiwa na vifaa mkononi. Eneo linaonekana kavu.

Hawa ni watu kadha wakiwa kwenye nyasi wamefaa sare za shule na nguo za kawaida wakiwa karibu na miche ya miti iliyowekwa kwenye mfuko nyeusi .Kuna sanduku lililo wasi, nyuma yao kuna chengo la juu yenye paa la blue .Moja wao anashikilia mti mdogo uku wengine wakiongea.

Hawa ni watu watatu wakipanda mlima wenye majani ya kijani kibichi. Mbingu zimefunikwa na mawingu meupe. Mmoja amevaa begi la mgongoni. Wengine wawili wamevalia fulana za rangi ya zambarau. Mandhari ya mbali yana milima, misitu na minara ya mawasiliano. Watu wanaonekana wakifurahia shughuli hiyo huku wakisaidiana na kutabasamu.

Hiki ni kikundi cha wanamazoezi wakifanya sarakasi ya kuvutia ukumbini. Wamevaa mavazi ya madododa ya asili. Watu watano wamesimama wamepanga miili yao kwa ustadi mkubwa, huku mmoja akiwa juu kabisa, ameunuliwa kwa mkono mmoja na mwenzake.

Eneo kavu lenye mabungo mengi ya maji limewekwa chini. Majitaka inaonekana hapo karibu ukiwa juu na kando ya reli. Mwavuli mbili ziko upande wa kushoto pamoja na pikipiki. Watu wengi wanonekana kutembea wengine wakisimama. Wamekaa na ni wakati wa jua kali.

Ni kundi la watu waliokusanyika nje ya jengo lenye paa la mabati. Wamevaa nguo tofauti na wengi wamevaa glavu za kazi. Wamesimama karibu na toroli iliyojaa uchafu. Jengo linaonekana kuwa la shule kulingana na maandishi kwenye ubao. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje.

Hili ni bwawa lenye maji tulivu. Upande wa kushoto kuna majengo marefu ya kisasa, kulia mna chechemeni inayotiririsha maji juu, nyasi ya kijani na kavu zimeenea pembeni, miti mirefu yenye majani imesimama nyuma. Anga lina mawingu meupe yaliyotapakaa.

Huyu ni mtu aliyevaa fulana ya kijani na kofia ya njano. Anachukua takataka karibu na mto. Anatumia begi la kahawia na buti za matope. Mazingira yana majani ya kijani, daraja la kahawia. Angani kuna mawingu meupe na jua linang'aa. Nyumba za mbali zinaonekana.

Huyu ni kifaru mkubwa amesimama akila majani yaliyoekwa mbele yake. Nyaya za uzio zinazozunguka eneo hili. Miti michache inaonekana nyuma. Mazingira yanaonekana kuwa ya hifadhi ya wanyama pori.

Hawa ni watatu wanaonekana kufanya usafi katika mto. Mmoja wao amevaa sare ya kijani, mwingine amevaa viatu ambavyo ni vya kuzuia chafu kuingia. Inaonekana kuwa ni maji mingi inayopita nyuma yao.

Hawa ni vifaru wawili, mmoja mkubwa mwingine mdogo wakitembea katika nyasi ndefu kwenye savana. Wanaonekana kuwa mama na mtoto wake. Mazingira yanawazunguka yana miti michache iliyosambaa. Mandhari ya mbali inaonekana kuwa tambarare yenye mlima mdogo. Huu ni kawaida wa wanyama wa pori wa Afrika.

Ni barabara yenye magari madogo ya abiria yenye rangi nyeupe na njano. Watu wengi wamevuka barabara wengine wakiwa na nguo za kila aina. Jengo la juu linaonekana na maandishi kwenye ukuta. Pia kuna pikipiki inayopita.

Hii ni basi la rangi ya bluu na manjano lililopambwa kwa picha mbalimbali, likiwa katika barabara ya mjini. Mbele yake kuna bango la mbao lenye maandishi ya rangi tofauti. Linaloonyesha maelekezo ya safari. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na mifugo yao, wakiwa wamesimama au wakitembea. Mazingira yana majengo ya vyumba vya ofisi na duka. Pamoja na nguzo za umeme na bango ya matangazo.

Huu ni mtaa wa Manispaa wenye magari mengi ikiwa na gari la abiria lenye rangi ya njano na nyeupe lililo na baiskeli juu yake. Kuna mwanamke anayebeba vifurushi akiwa amevaa nguo za buluu. Majengo ya karibu yana madirisha mengi na mabango pamoja na duka la moja kwa moja.

Hili ni basi la uma lenye rangi ya blue na nyeupe lililo na michoro na maandishi tofauti. Watu kadhaa wako barabarani mmoja akivaa koti jekundu na suruali ya kijivu akibeba begi la blue . Mwingine amevaa jezi nyekundu na suruali ya rangi sawa akishika kasi ya basi. Mazingira yana duka, magari mengine. Barabara ina alama za trafiki nyeusi na nyeupe.

Hili ni basi la kisasa limeegeshwa kando ya barabara. Lina rangi ya kijani na nyeupe. Maandishi ya Citihoppa yanaonekana juu. Mbele kuna maandiko ya kielektroniki yanaonyesha nambari ya mbili ishirini na nane. Watu wanapanda na kushuka. Wengine wanatembea pembezoni. Miti inaonekana hapo karibu pamoja na magari mengine pande ya kushoto.

Hili ni gari la abiria aina ya rukwama lililochorwa kwa rangi nyeupe na nyeusi lenye alama za chui na maandishi ya prestige shuttle upande wake. Limefunguliwa mlango upande wa kulia kuna watu kadhaa wakiwa karibu na limechukuliwa katika mtaa wa mjini wenye majengo mengi, mabango na barabara yenye maji baada ya mvua.

Hili ni basi lililoegezwa kando ya barabara iliyo na maji katika mji. Basi lina alama ya sunbird namba ya leseni. Wafanyikazi na abiria wako karibu, wakiwa wamevalia nguo za kazi. Kando yake kuna mifuko ya mizigo na majengo ya kisasa yanaonekana mbali.

Huu ni mji wenye magari mengi yanayopakana barabarani. Kuna matangi na watu wengi wakivaa nguo za rangi tofauti, wako na mizigo kwenye mikokoteni. Majengo yanapakana na mabango yanayoonyesha maduka au huduma tofauti. Watu wako katika shughuli mbali mbali.

Hii ni barabara yenye magari mengi ikiwa na pikipiki, gari nyeusi na lori la bluu. Kuna taa za trafiki zikiwa nyekundu, miti ya kijani pembeni. Jengo la kahawia liko upande wa kushoto. Njia ya kuvukia watu inaonekana mbele na angani kuna mawingu.

Ni barabara yenye magari mengi ikiwa ni pamoja na basi la maandishi Veteran hapo juu na gari dogo la rangi nyeupe. Polisi wawili waliovaa jezi za manjano na vifaa vya usalama wanasimamia trafiki. Kuna mmoja anaonekana kuendesha pikipiki huku wengine wakivuka barabara. Mazingira yana miti ya kijani na majengo ya kisasa pamoja na mabango ya matangazo.

Hili ni basi la rangi ya bluu iliyo na michoro ya kipekee. Ikiwa na maneno king. Wafanyikazi waliovaa jezi za zambarau wamesimama karibu na lango, wakati mtu mmoja amevaa fulana nyeupe anapita. Mazingira yana miti na barabara yenye mawe.

Hili ni basi la uma lililochorwa rangi ya waridi na zambarau ikiwa barabarani katika miji. Ina picha ya uso wa mwanamke upande wa kushoto. Jengo linaonekana nyuma pamoja na miti michache.

Haya ni mabasi mengi ya rangi tofauti kwenye barabara. Ina rangi ya buluu na kijani kibichi na pamoja na chungwa, watu wengi wakiwa wamesimama karibu, jengo refu la rangi ya manjano liko nyuma na miti yamekaribia.

Hili ni basi la metrotrans likiwa kando ya barabara na wafanyakazi wengi wamesimama karibu ,lina rangi ya kijivu na mstari nyekundu na buluu, bango kwenye kioo cha mbele kinachoonyesha namba kumi na moja na maeneo mbalimbali mazingira ya mti mengi.

Huu ni mtaa wenye magari mengi ikiwa na lori kubwa la saruji na ishara ya barabara ilio na mduara mwekundu na alama ya kutokubali kugeuka taa za trafiki ziko nyekundu na watu wawili wakiwa wanatembea barabarani mazingira yanamiti ya kijani ukuta wa jiwe.

Hii barabara yenye magari mengi yanayosimama kwenye taa nyekundu. Kuna afisa wa trafiki aliyevaa jezi ya manjano akiwa amesimama karibu na gari moja. Kando ya barabara kuna lori ya saruji na gari za abiria.

Hii ni barabara ya watu wengi waliovaa nguo za rangi mbalimbali. Kuna gari la abiria lililo na bango .Juu limeandikwa Nakuru direct .Duka moja lina mlango wa rangi zambarau na vifaa vingi vya kuuza .Majengo ya karibu yana mabango na wavu za michezo.

Huu ni mtaa wa mjini wenye watu wengi wakiwa wamesimama na wanatembea. Kuna mabasi ya rangi ya buluu na ya manjano yameegeshwa kando ya barabara. Watu wamevaa nguo za kila aina, wengine wakiwa na jezi za kazi za manjano. Kuna mabango yanayoshikiliwa na wengine wakiwa na mifuko. Majengo ya juu yanaonekana mbali na miti ya kijani ikipamba mazingira.

Hii ni basi la umma lenye rangi ya kijani na nyeusi likiwa limeegeshwa kwenye barabara. Kando yake kuna bango linaloonyesha njia za miji mingi. Watu kadhaa wengi wao wakiwa na jezi za kazi za manjano wanaonekana wakichukua nafasi karibu na basi. Mazingira na miti mingi ya kijani kibichi.

Hii barabara yenye mvua na watu wawili wamevaa nguo za mvua akisimama karibu na ishara barabara inaonyesha eneo la kupita kwa watembea kwa miguu. Magari mengi yako ikiwa na pamoja na basi, lori na gari ndogo. Taa za tafiki zinaonekana zikiwa nyekundu. Mazingira yana miti na majengo kwa mbali.

Hiki ni kituo cha reli cha pipeline, kenya Railways na magari mengi yanayopita barabarani karibu. Kuna basi, lori lenye tanki kubwa na watu wengi wakitembea. Hili linaonekana kando ya kituo pamoja na wafanyikazi na vifaa vidogo vya ujenzi. Mazingira na miti ya majani na ina maji baada ya mvua.

Huu ni mtaa wenye watu wengi wanatembea na magari mengi wazi. Kuna jengo la kihistoiria na sanamu kwenye kona. Bango la tekno limeonekana wazi kwenye duka. Polisi wamevaa sare za manjano na wamechukua nafasi. saa iko juu ya nguzo ya barabara.

Hii ni barabara chini daraja lenye maandishi Don't overspeed kwenye sehemu juu yenye rangi ya manjano. Kando ya daraja kuna kuta matofali na alama ya KenHa. Kuna gari la abiria la rangi ya kijani lililokuwa likiendeshwa. Pembeni ya barabara kuna watu wawili wakiwa wamesimama.

Hii ni njia ya barabara na alama ambazo zinaonyesha watu wanaovuka. Kuna basi la rangi ya kijani, lililo na mapambo, magari kadhaa na watu wengi wakiwa wamesimama au wakitembea. Mazingira yana miti, nyasi na mlingoti wa maji. Pia kuna nguzo na bango linaloonekana mbali.

Haya ni mabasi ya rangi mbalimbali, ikisimama katika eneo la mjini. Kuna majengo marefu ya kisasa na nyumba za chini zajaa hadi nyuma. Mitindo ya miti imejaa eneo hilo. Barabara ina magari mengine madogo.

Hii ni basi ya rangi ya chungwa ina jina Tawakal iliyoandikwa hapo nyuma. Ina alama ya kipekee upande mmoja. Inasimama karibu na jengo lenye madirisha ya buluu na watu wengi wako karibu. Kuna gari la mkokoteni linalovuta mizigo na wafanyikazi waliovaa sare za buluu.

Hii ni barabara yenye basi mengi ya rangi tofauti ikiwa nyekundu, blue na kijani. Watu wengi wakiwa wanatembea kando barabara wengine wakiwa na mifuko. Majengo ya juu yanaonekana pembeni na miti ya kijani ikipamba mazingira.

Hii ni barabara yenye magari mengi ikiwa ni pamoja na basi la rangi ya manjano na kijani, gari ndogo la abiria, na lori la kubeba mizigo. Kando ya barabara kuna watu wawili wakiwa na vifaa, pamoja na mazingira ya miji yenye majengo ya juu na mabango ya matangazo.

Hii ni barabara yenye magari mengi ikiwa na lori la saruji, gari ndogo na basi la rangi nyekundu na buluu. Kuna alama ya barabara ya watembea kwa miguu, taa za trafiki na watu wakiwa wamesimama au wakitembea. Mazingira yana miti, mijengo na ardhi yenye mvua kidogo.

Ni barabara yenye mabasi ya rangi ya machungwa na manjano. Mfanyakazi amevaa jezi ya usalama na watu wengi wanatembea .Majengo ya juu yanaonekana pembeni pamoja na mabango kwenye nyumba .Anga ni safi .Mazingira yanaonekana yenye shughuli nyingi.

Hii ni barabara kubwa yenye magari yanayopita, ikiwa na basi la rangi ya blue upande wa kushoto. Kuna alama ya barabarani zinazoonyesha miongozo ya mji na maeneo mengine. Mitaro ya maji iko kando, pamoja na majani ya nyasi. Majengo ya juu yanaonekana mbali na miti inazunguka eneo hilo.

Hii ni eneo la jiji linaonekana kuwa na shughuli nyingi. Majengo mengi yamezunguka magari yanayo abiria yanayosafiri. Watu wengi wanaonekana wakiwemo polisi wa trafiki mesimama. Pembeni kuna miti midogo yanaonekana.

Hili ni gari la kusafirisha abiria limeegeshwa. Mfanyi kazi ameshikilia bango kuashiria vituo na nauli. Miti inaonekana kwa umbali, majengo ni glasi. Mabango hapo kando ya matangazo inaonekana pia.

Hili ni basi la abiria. Lina rangi ya zambarau na linaonekana kuwa katika kituo cha magari mijini. Watu kadhaa wanaonekana kushuka au kupanda huku wengine wakitembea karibu nalo. Kando ,kuna mwanamke aliyevaa fulana ya rangi ya chungwa na suruali nyeusi wakiwa wanatembea na bodaboda pia upande wa kulia.

Hii ni barabara pana iliyo na magari mengi, yameonekana kuelekea upande mmoja. Kando kuna miti mingi na mataa yanayomulika barabara. Nyuma kabisa kuna darasa ambayo watu wanavukia.

Hili ni gari la rangi nyngi limeegeshwa kando ya barabara likiwa na mchoro wa uso pembeni. Watu wanatembea wengine wamesimama. Jengo la majano linaonekana nyuma lenye madirisha mengi .Mabasi mengine ni kijani yanaonekana mbali yakisumbiri abiria.

Huu ni mtaa wenye magari mekundu ya abiria yanayopakana na watu wengi wakitembea. Majengo ya juu yanaonekana nyuma. Watu wamevalia nguo za rangi mbalimbali wengine wakiwa na mifuko. Barabara ina nguzo nyeusi na nyeupe. Mazingira yanaonekana ni maisha ya jiji.

Hili ni gari jekundu limepambwa michoro mbalimbali na maandishi ya kuvutia na sura za wasanii. Watu wamesimama karibu wengine wakiingia. Majengo marefu ya vioo, miti ya kijani, magari meupe na buluu yapo nyuma.

Ni basi la rangi ya bluu na chungwa lenye maandishi get hooked na texas long horns mbele. Wanaume kadhaa wamekusanyika karibu mmoja akiongea na simu. Kando ya ukuta wa kijani kibichi kuna mabango na nguo zilizo tundikwa mazingira yana miti ya kijani kibichi na majengo ya mbali.

Hii ni barabara kubwa yenye magari mengi yanayopita. Kando yake kuna uwanja wa miguu na daraja la kijani linalounganisha pande mbili. Mabasi ya rangi ya kijani yanaonekana upande wa kushoto pamoja na pikipiki na watu waliovuka. Mazingira yana miti na mabango makubwa.

Huu ni mtaa wenye watu wengi wanatembea. Mabasi madogo ya abiria yaliyo na mabango tofauti. Majengo ya rangi ya manjano yanayoonekana huko nyuma. Mazingira yanaonekana yenye shughuli nyingi.

Hili ni daraja la barabara lililopakwa rangi ya manjano na kijivu. Kando kuna alama za Kenha. Barabara kuna pikipiki moja na gari dogo linalopita chini. Pembeni kuna mimea ya kijani na ukuta wa cement .

Hili ni basi likiwa barabani katikati ya jiji likiwa na rangi za kijivu na za jano, nyuma yake kuna jengo refu la ofisi yenye madirisha mengi ya chuma, kando kuna miti ya kijani kibichi na watu wengi wakiwa wamesimama au wanatembea, kuna gari nyeusi karibu na kituo cha basi. Bango la matangazo liko pembeni ya barabara anga ni ya kijivu kidogo na mazingira yanaonekana yenye shuguli nyingi.

Hili ni basi la rangi ya machungwa na manjano lililoegeshwa barabarani mtu aliyesimama amebeba bango la bei ya safari. Majengo ya kisasa yanaonekana mbali. Watu wengi wamesimama au wanatembea gari lina alama ya maandishi mbalimbali kwenye sehemu yake.

Hii ni barabara ya mjini yenye magari mengi ikiwa na gari nyeusi lililo funguliwa mlango na bango la Meru express shuttle linaloangazia huduma ya usafiri. Wengi wanaonekana kutembea. Majengo ya maduka yamejaa mabango ya matangazo. Barabara ina vifaa vya usalama kando yake.

Huu ni umati wa watu wengi wakiwa barabarani katikati ya jiji. Magari ya abiria ya rangi ya kijani na buluu imeegeshwa pembeni. Mjengo ya kisasa yanaonekana mbali pamoja na miti ya kijani. Bango la matangazo limewekwa juu likionyesha namba za simu.

Hii ni baranara kubwa yenye magari yanayopita kwenye mitaa ya jiji. Kando yake kuna ukingo wa chuma na lango la kijani kibichi. Majengo yanaonekana kwa mbali pamoja na miti michache. Bango kubwa la matangazo limeandikwa maneno ya biashara. Anga limejaa mawingu ya mvua na taa za barabara zimewekwa kwa mbali.

Hii ni barabara yenye magari mengi yanayosimama kwenye foleni. Kando yake kuna ukingo wenye ua na miamba. Jengo ya juu yamejaa mabango na nguo zilizowekwa nje. Anga limejaa mawingu mepesi. Taa za barabarani zimewekwa kwa mzunguko. Mazingira yaonekana yenye shughuli nyingi.

Hii ni mtaa wenye magari ya abiria. Kuna basi la rangi ya kijani inayoonekana hapo. Wavulana wawili wanaendesha gari za kubeba mizigo. Hali ya anga inaonekana kuwa ni mchana. Pikipiki imeegeshwa hapo kando.

Hii ni barabara yenye kivuko cha watembea mguu. Gari nyeupe, pikipiki na watu wengi wanatembea. Kando yake kuna miti mikubwa na nyumba za juu. Maji ya mvua yameacha alama kwenye barabara huku kasi za magari zikionekana. Mazingira ni ya mjini yenye shughuli nyingi.

Haya ni magari tofauti yakiwa yamesimama barabarani. Basi yenye rangi mbalimbali kama samawati, njano, nyekundu, na nyeupe, yanatumia kusafirisha abiria. Nyuma kuna majengo ya ghorofa, iliyosimama karibu na makazi madogo, yaliyozungukwa na miti.

Hii ni barabara ya juu yenye magari mengi yanayopita kukiwa na lori nyeupe, basi ya rangi ya manjano. Kando yake kuna miti ya kijani kibichi na board za mbao zilizowekwa kando ya barabara. Watu wawili wanaonekana wakiwa wamechukua hatua kwenye njia kando huku angani kukiwa na mawingu ya kijivu.

Hili ni basi la KBS limeegeshwa kwenye barabara enye watu wengi. Limepakwa rangi ya buluu na lina namba sufuri, arubaini na tano. Watu kadhaa wamevaa nguo za kawaida wamesimama karibu na miti mikubwa. Saini za mitaa ya thelathini na nne na hamsini zinaonekana wazi.

Hili ni gari la abiria, limerembeshwa kwa rangi angavu. Magari madogo, majengo yenye madirisha mengi na bango kubwa la matangazo linaonekana nyuma. Watu wanapita baadhi wakiwa na mavazi ya kazi. Barabara inaonekana na maandishi mbalimbali upande wa basi.

Huu ni mtaa wenye shughli nyingi. Askari wawili wa trafiki wamevaa sare za rangi angavu wakiwa wanadhibiti magari. Mwanamke amevaa mavazi yenye michoro tofauti anavuka barabara. Gari ndogo jeupe na lingine jeusi yamesimama. Mazingira ni ya jiji lenye shughli za kila siku.

Haya ni magari ya abiria yameegeshwa kando ya barabara huku watu wakisubiri wengine wakiingia ndani. Mmoja amesimama karibu na mlango. Mwenye debe ameshika mabango yenye maandishi yanayoonyesha umbali na maeneo ya kuelekea. Majengo marefu yako nyuma. Miti imetanda juu.

Ni barabara yenye magari, pikipiki na watu na alama kubwa ya barabarani inayoelekeza kuelekea juja road, outering road, Ngara naThika . Baadhi ya waendeshaji pikipiki wamevaa makoti ya rangi ya machungwa. Pembeni watu wanatembea huku wengine wakikinga na mwavuli.

Hili ni basi likiwa katika eneo lenye watu wengi. Majengo ya juu yanaonekana nyuma ,pamoja na maduka mengine .Watu wengi wamesimama karibu wengine wakiwa na mabango..Barabara ina vifaa vya traffiki na mazingira yanaonekana ya mjini.

Gari la abiria, la rangi ya waridi, lililo na bango la kuonyesha vituo mbalimbali, juu yake. Kwenye mtaa ya jiji, watu wengi wamesimama karibu na gari, wakiwa na begi na vifaa. Mazingira yana miti ya kijani kibichi, na majengo ya kisasa, barabara ina maji kidogo.

Hili ni basi la rangi ya waridi lililochorwa sana, likismama karibu na barabara inazo nguzo za kuzuia . Hali ya hewa inaonekana kuwa na jua na soko linaonekana kuwa na shughuli nyingi. Watu wemgi wakiwa wamesmama wengine wanatembea.

Barabara pana iliyo na miti pande zote mbili, kulia na kushoto. Alama zinaonekana pia. Kuna eneo refu la nyasi upande wa kulia. Watu wengi wanaonekana wakitembea wakiwa katika shughuli zao, huku mmoja ameketi chini.

Hii ni barabara yenye maji baada ya mvua magari mengi yamekusanyika malori ya saruji yamemisima, miti imezunguka eneo, jengo ya juu yanaone kana mbali, taa za trafiki ziko wazi, wamiliki wa magari wamesimama walinzi wa trafiki wanaongoza hali ya hewa ni ya ukungu.

Hili ni basi la rangi ya zambarau liloandikwa Doublem Commuter Kwa rangi ya machungwa. Mtu mmoja amevaa jezi ya manjano ya usalama na sare ya buluu kuashiria ni polisi wa trafiki akizungumza na mtu mwingine aliyevaa shati nyeupe na suruali nyeusi. Mazingira yana miti ya kijani ,majengo ya karatasi na barabara yenye maji machafu.

Haya ni magari ya usafiri yaliyo jaa rangi na mchoro tofauti na watu wanatembea barabarani na mmoja anaonekana polisi trafiki kwa sababu ya sare na kofia aliyovaa. Msongamano mdogo wa watu wanaonekana kuwa na shughuli nyingi. Majengo ya kisasa yanaonekana na vile matangazo ya ishara. Upande wa kushoto kuna mti mpya.

Hii ni basi dogo la abiria aina ya matatu nchini Kenya, kampuni ni ya Metro Trans. Limepambwa kwa rangi mbalimbali kama kijivu, buluu, nyekundu. Gari hili linaonekana kupaki kwenye barabara ya mji, mahali ambapo watu wengi wamekusanyika labda kusubiri hawa wengine kupita tu. Karibu na mlango kuna bango lenye limebandikwa vituo kadhaa ya kushukia.

Huyu ni mtu akiwa amesimama katikati ya barabara akiwa akibeba bango lililoandikwa ENABLED ,UTAWALA, AIRWAYS kwa rangi ya zabarau na nyeupe. Nyuma yake kuna mabasi mawili ya rangi ya blue na nyekundu yanayopishana. Majengo ya juu yaonekana mbali na miti michache iko pembeni. Watu wengi wako karibu naye.

Hii ni barabara kubwa yenye mieleba manne ikionekana wazi chini ya anga iliyokua na mawingu. Kuna alama za mchezo kwenye dari kubwa ya rangi ya samawati na inaonyesha maelekezo ya maeneo tofauti. Gari nyeupe ikiwa mbele huku pikipiki moja ikiendeshwa upande wa kulia. Miti michache Iko pembeni mwa barabara pamoja na mizinga ya umeme kwa umbali.

Hii ni eneo la jiji la magari ya abiria yameegeshwa. Karibu kabisa ni gari yenye kampuni ya metro trans . Kuna watu wengi wamesimama karibu na basi hayo. Bango lenye matangazo na saa juu yake lipo upande wa kushoto. Miti mingi inaonekana pembeni kwa gari hizi.

Hili ni basi la abiria lenye rangi nyekundu na nyeusi. Mbele yake kuna mtu aliyevaa jezi ya rangi ya chungwa akiwa kwenye pikipiki nyeusi. Watu wengi wamekusanyika barabarani wengi wakiwa na nguo za kila siku. Kando ya barabara kuna duka na mabango ya matangazo pamoja na gari jeupe la abiria.

Ni barabara yenye magari mengi ikiwa ni mabasi ya rangi tofauti yanayosimama pembeni. Watu wengi wamekusanyika karibu na kituo cha mabasi wakiwa wamesimama au wamekaa. Mazingira yana majengo ya juu maduka na miti mikubwa pembeni. Motokaa yanapita kwenye njia kuu, huku baadhi ya watu wakitembea kwa miguu.

Hayo ni mabasi ya umma yakiwa katika kituo cha mabasi. Wanaume kadhaa wamevuka barabara wakisimama karibu na mlango mmoja la rangi ya kijani na nyeupe. Mazingira yana miti ya mitini na jengo la rangi ya manjano nyuma, ardhi ina mawe madogo.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi, magari mbali mbali kama vile; malori, basi, vani na pikipiki zinaonekana pia kuna watu wanaenda kwa mguu wakivuka barabara. Majengo na miti vinaonekana kwa mbali.

Hili ni barabara pana. Magari mbalimbali yakisafiri, malori meupe, pikipiki mtu akitembea na pita upande wa pili miti mirefu pembeni, anga, mawingu, mabango ya matangazo, nyasi, vichochoro vidogo uko upande wa kulia.

Hili ni gari la abiria la leseni KCX three eight nine B. Pamoja na hilo kuna lori kubwa la mizigo kando. Watu wakiwa wamesimama karibu na duka la mafuta. Sehemu hiyo inaonekana kuwa na maji mingi kwenye barabara.

Ni barabara yenye mabasi ya rangi ya bluu. Kuna bango linalotangaza vituo mbalimbali. Watu wamevaa sare nyekundu, wakiwa wamesimama karibu na mabasi. Mazingira yana majengo ya rangi tofauti na magari kadhaa.

Hii ni barabara kubwa enye laini nne inaonekana wazi na salama. Kuna mitaa ya magari na pikipiki zinazo safiri. Alama za barabarani zinaonyesha maelekezo ya maeneo mbalimbali. Mazingira yana miti ya kijani kibichi, jengo refu la kisasa upande wa kulia.

Hii ni gari la teksi lililowekwa alama ya TAXI juu ya paa ikiwa kando ya barabara. Mbali sana kuna basi lenye maandishi ZAYLAL.Majengo ya duka mifukoni mbalimbali. Watu wengi wamevaa nguo za rangi tofauti wakiwa katika shughuli za kila siku.

Hili ni basi la rangi ya manjano na nyekundu iliyochorwa kwa maandishi ya kuvutia. Abiria wameketi ndani, mtu mmoja amesimama mlangoni akipungia mkono kuashiria kuingia au kuwaaga. Pembeni watu mbalimbali wanatembea wengine wakitabasamu. Bango inaonyesha orodha ya vituo na nambari ya gari.

Hii ni barabara kubwa yenye magari mengi yanayopita pamoja na pikipiki moja kwenye upande wa kulia. Kando kuna ng'ombe wawili waliolala na mwingine anachunga majani. Majengo ya juu yanaonekano upando kushoto na kulia huku tanki la maji likiwa limeinuliwa juu ya mlingoti. Tara ya maji iko pembeni.

Ni mtaa wenye wafanyabiashara wengi wakiwa na mifuko mikubwa. Gari ya abiria imejaa mizigo kwenye paa. Mazingira yana vifaa vya kuuza kando ya barabara yenye vichukuli. Watu wengi wamevaa nguo za kawaida wakati wengine wakiwa na vifaa vya kubeba mizigo. Jua linaangazia majengo ya karibu yenye rangi tofauti.

Hili ni basi la Metro Trans , linalosimama katika eneo la majengo mengi na miti. Basi hilo lina rangi ya kijivu na blue, number 7, na bei 40 inaonyeshwa kwenye bodi. Mtu mmoja anatembea karibu na gari huku mazingira, yakijaa watu na magari mengi, Jua linawaka juu ya eneo hilo lenye barabara ya udongo.

Hiki ni kituo cha kujaza maji. Chupa zinaonekana humo ndani. Upande wa kushoto ni mlango mweusi na wa kulia kuna malikini kuashiria duka la kuuza nguo za wanawake.

Hili ni lori kubwa la mizigo lenye rangi kijani na nyeupe. Linaonekana limebeba bidhaa nyingi ikiwemo magunia na mifuko ya plastiki ,ipo barabarani kwenye eneo la mji na kuna watu wanapita karibu nalo.

Hii ni bomba na sinki zenye muundo wa kisasa za rangi za fedha .Tone la maji linaonekana karibu kuanguka. Nyuma unaonekana ni ukuta wa kahawia na una kioo cha muundo wa duara. Mazingira yanaonekana kuwa ni ya bafu.

Haya ni mabomba ya plastiki ya rangi ya kijani yaliyowekwa sakafuni karibu na ukuta wa udongo. Umefungwa kwa kitamba au nyuzi, labda kwa ajili yakufunga sehemu inayovuja. Yanaelekea pande wa kona ya jengo na yamepangwa kwa namna kupitisha maji. Sakafu ni ya mchanganyiko wa mawe madogo na saruji.

Haya ni mapomba yameekelewa kwenye aridhi ya mchanga, pembeni kuna nyasi zimekauka pamoja na gari na miti kando kidogo kuna majengo mbali mbali hali ya angaa unaonekana ni ya jioni.